Kwenye ukuta wa shule kuna mahandishi makubwa yanayosomeka Sacred Heart Highschool na pia No Posters. Karibu na ukuta kuna bango lenye maandishi mengine yanayohusiana na shule na jimbo kuu la katholiki la Mombasa. Mtu mmoja anaonekana akipita karibu na ukuta huo.